Duka la nguo la ndani guzo za chuma zenye nguo zilizokujwa au zilizo ning'inizwa ziko kila mahali zikionyesha haina mbalimbali, za mashati, suti na labda suruali. Mbele ya guzo hizo kuna stedi ndefu zenye rafu zikionyesha milundo ya mashati au nguo zingine zikikujwa vizuri.

Duka la macho au duka la vifaa vya kielektroniki hasa likiwa na mkusanyiko mkubwa wa miwani wa jua na labda miwani ya kawaida. Kuna rafu nyingi zenye miwani iliyopangwa kwa uzuri ikionesha aina ya miundo mbalimbali. Baadhi ya rafu zinaonekana kuwa na miwani iliyoshirikiwa kwa wima.

Sehemu ya duka la nguo. Kuna nguo mbalimbali za kiume zilizotundikwa kwenye rafu, zikiwa mashati ya mikono mifupi na mirefu yenye ruwaza tofauti pamoja na jaketi. Juu ya rafu kuna bango. Mandhari ni rafu zilizojaa nguo.

Duka linaonekana kama duka la nguo au chupi. Bidhaa nyingi zikiwemo nguo za ndani au chupi zimefungushwa na kuingizwa kwenye rafu au steji za kuonyesha bidhaa. Bidhaa hizi zimepangwa kwa safu zikionyesha rangi au mtindo tofauti. Sakafu ya duka inaonekana safi na kuna nafasi ya kutosha.

Duka la nguo ambapo nguo mbalimbali , zimetundikwa kwenye viti maalum. Nguo hizo zinaonekana kuwa za aina tofauti tofauti zikiwemo sketi, suruali, mashati na nguo nyinginezo. Zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi ya rejareja. Kwenye mandhari nyuma, kuna rafu zilizojaa mifuko au vitu vingine pamoja na bango lenye maandishi.

Duka la mavazi ya kiume. Mavazi mbalimbali kama suti, mashati, suruali na tai zimepangwa vizuri kwenye mabango na yamesimamishwa kwenye viwiko vya nguo. Kuna pia bango lenye matangazo ya punguza la bei kwa asili mia ishirini, likihamasisha wateja kununua.

Duka la nguo za kiume. Kuna makoti ya suti yaliyoning’inizwa kwenye mabembe ya chuma. Upande wa kushoto, yamepangwa kwenye mpangilio mzuri kwa rangi tofauti kama kahawia, kijivu, samawati na nyeusi. Upande wa kulia na kushoto, kuna rafu zilizo na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa kwa safu.

Duka la nguo lililojaa mavazi na bidhaa mbali mbali. Nguo zimetandikwa kwenye wima na meza, huku pia kukikua na mikoba ya wanawake iliyopangwa kwa utaratibu.

Ndani ya duka au sehemu yenye nguo nyingi zilizo pangwa kwenye rafu. Unaezwa kuona safu kadhaa za nguo zilizo kunjwa vizuri na kupangwa kwa rangi au aina, kuna vitambaa vingi na mitandio mbalimbali ya nguo zinazo onyeshwa uchaguzi mpana wa bidhaa.

Kuna aina mbalimbali za nguo zilizoonyeshwa zikiwemo mashati yenye rangi na mitindo tofauti, suruali na koti. Baadhi ya mashati yana michoro ya rangi zinazovutia kama vile manjano, nyekundu na bluu, huku, mengi yakiwa na rangi tulivu zaidi kama nyeupe na bluu iliyokolea.

Gari jeupe, aina hatchback , ikiwezekana Honda , ina saiti kutokana na muundo wake. Gari hili limepakiwa kwenye eneo la wazi, labda barabarani au kwenye maegesho. Namba ya usajili wa gari inaonekana, ambayo inaashiria gari hili limewasilishajiwa nchini Kenya.

Safu ndefu ya magari iliyo pangwa vizuri kwenye eneo la maegesho. Magari mengi yanaonekana kuwa ya abiria labda sedani au hatchbaki na yana patikana katika rangi mbali mbali kama vile nyeupe, fedha na nyeusi. Eneo la maegesho linaonekana kuwa la sakafu ya vigeo.

Gari la zamani ambalo linaonekana kuwa Mercedez Benz likiwa limeegeshwa. Milango ya gari imefunguliwa ikionyesha ndani ya gari. Gari inaonekana kuwa la rangi ya kijivu au ya metali, na inawezakuwa inarekebishwa au kuonyeshwa katika karakana au eneo la wazi lenye kivuli.

Mwanaume akipokea funguo za gari mpya kutoka kwa mtu mwingine ambaye mkono wake tu unaonekana labda muuzaji wa gari au wakala. Mwanaume huyo ameketi ndani ya gari akitabasamu kwa faraja akionyesha kuridhika na ununuzi wake. Gari linaonekana kuwa jipya na la kisasa.

Safu ndefu ya magari mbalimbali, iliyopakiwa kwenye eneo kubwa la maegesho- labda kwenye uwanja wa magari wa kuuza au eneo la kuhifadhi magari. Hali ya hewa, inaonekana kuwa na mawingu au ukunga, isiyo na jua kali.

Gari la abiria ya rangi ya kijivu, aina ya KIA, gari hili hili, limepakwa picha kutoka mbele, likionyesha grili, taa za mbele na sehemu ya bumper . Linaokeana kuwa katika hali nzuri, nyuma ya gari kuna ukuta, au wenye muundo wa mapambo.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa likitembea barabarani .Inaonekana kuna lori kadhaa zilizopakia juu la lingine na lori moja ya kubeba mizigo ikiwa juu kabisa. Barabara inaonekana kuwa na upana na kuna magari mengi madogo yanayoelekea mbele ya nyuma.

Gari dogo la abiria ambalo linaonekana kuwa toyota hayansi au gari linalofana. Likiwa limeegeshwa kwa sehemu ya kuegesha magari usiku. Linaonekana kuwa nje ya jengo lenye taa zinazo waka. Labda kituo cha ununuzi au eneo la biashara.

Sehemu ndani ya chumba cha maegesho cha magari. Magari mengi meusi yakiwemo, yamepangwa kwa safu yakionyesha mwangaza unaoangazia sakafu inang'aa. Kuna magari mengi mbali nyuma yakionyesha duka kubwa lenye aina mbalimbali za magari.

Gari la aina ya Toyota Hilux lenye rangi ya kijani iliyochanganyika na nyeusi, limesimama kwenye eneo la majani pembeni ya msitu mdogo. Gari hili linaonekana kuwa na matumizi ya kijeshi au operesheni maalum kwa kuwa lina mwonekano wa imara na lina nembo ya nyuma.

Gari la kisasa linaloonekana kuwa ya rangi ya kijivu au fedha limeegeshwa kwenye nyasi. Gari lina muundo maridadi, magurudumu ya aloi, linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi. Mandhari inaonyesha mazingira ya nje labda kwenye eneo ya maegesho au karibu na barabara.

Sehemu ya ndani ya gari, hususan eneo la usukani na viti vya mbele, usukani unaonekana upande wa kulia ambao ni kawaida kwa magari yanayoendeshwa katika nchi zinazo endesha kwa upande wakushoto wa barabara. Viti vimefunikwa na kitamba cheusi au kijivu na vinaonekana kuwa katika hali nzuri.

Soko la wazi linaloashia wauzaji au sanaa ya bidhaa za utamaduni . Tunaona picha nyingi zilizopakwa rangi zimening'inia kwa kuwekwa zikionyesha mandhari ya kiafrika, wanyamapori na tamaduni . Pia kuna bidhaa zingine za kitamaduni au zawadi zinazouzwa.

Raundi kubwa ya viatu hasa viatu vya wazi, vilivyopangwa labda kwa ajili ya kuuzwa. Viatu hivi vina rangi na miundo mbalimbali vikionyesha utauzi mpana. Baadhi ya viatu vinaonekana kuwa vipya na vingine huenda vimetumika kidogo.

Runda kubwa la viatu mbalimbali, vingi vikiwa vya plastiki au mipira kama vile matopeni na sandoli zimepangwa juu ya meza au sehemu fulani labda katika soko au duka la wazi, zikionyesha rangi mingi tofauti kama vile blue , njano na nyekundu.

Soko au eneo la wazi lenye bidhaa za mikono hasa vikapu vingi vilivyofungwa kwa rangi tofauti na maumbo mbalimbali. Kuna watu kadhaa wanaoonekana, baadhi wakiwa wamekaa katikati ya bidhaa, wakionyesha huwa wanauza au wanashughulikia na biashara hiyo.

Kibanda cha kuuza viatu katika soko la mitaani. Viatu vya michezo vimepangwa kwa ustadi kwenye nyuzi za misumari iliyowekwa kwenye mbao na plastiki, vingine vikiwa vimetandikwa juu. Kuna ndoo na vifaa vya kazi chini.

Meza ya sokoni iliyojaa matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Kuna nyanya, pilipili hoho za rangi tofauti, vitunguu, limau, dania, matango, kunde na aina nyingine nyingi za mazao safi ya shambani.

Duka au soko ambapo viatu vya michezo vimepangwa kwa ukuta kuna aina mbali mbali za rangi na miundo ya viatu na vimeonekana kuwa na mitumba au vinauzwa kwa bei nafuu. Sakafu ni ya saruji na na kuna bench la mbao mbele ambalo wateja huenda wanakalia wanapo jaribu viatu.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zikiuzwa katika sehemu ya mbele, kuna rundo kubwa la mango yaliyoiva yenye rangi ya kijani, manjano na machungwa. Pia kuna ndizi zilizoiva vizuri zenye rangi ya manjano. Nyuma ya matunda haya, kunaonekana kuwa na mapaipai yanayoiva yenye rangi ya machungwa.

Soko lenye watu wengi na bidhaa mbali nbali zikiuzwa, katika sehemu ya mbele ya picha kuu, kuna rundo kubwa la matunda ya ramba maji yaliyorundikwa juu ya sakafu, watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo, wengine wakionekana kuwa wananunua, au kuuza, kuna bidhaa zingine, pia zinauzwa lakini, haziwezi kutambulikwa, kwa urahisi.

Mandhari ya jiji yenye majengo mengi na mawingu angani. Kutokana na majengo na muundo wake, jijini linaonekana kuwa eneo la mijini, labda Nairobi au jiji lingine kubwa nchini Kenya. Kuna sehemu za makazi na vilevile majengo marefu.

Eneo la makaazi labda za nyumba za kisasa au majengo ya kifahari kuna barabara ya kifurishi iliyoelekea mbali na upande mmoja kuna majengo kadhaa yenye usanifu wa kisasa labda yenye madirisha makubwa na mistari safi. Baadhi ya mimea inaonekana kuzunguka nyumba haya.

Eneo wazi lenye nyasi kavu au zilizokauka likionekana kama shamba la wazi au kiwanja kikubwa cha ardhi kisichoendelezwa. Nyuma ya shamba hilo, kuna majengo kadhaa yakionekana kuwa nyumba za makaazi, zikionyesha kuwa eneo hilo linawezakuwa karibu na makaazi au limepangwa kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Jengo la kisasa linaloonekana kama jumba la ghorofa au hoteli. Jengo hili lina rangi nyepesi na balkoni na mbele yake, kuna bwawa la kuogelea lenye umbo la mviringo, lililozungukwa na nyasi kijani kibichi na miti. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na anga la buluu.

Makazi ya aina ya nyumba za kawaida zilizojengwa na matofali au saruji zikiwa zimepakwa rangi ya machungwa au kahawia na zinaonekana kuwa zinazungukwa na kuta za uzio wa bustani ndogo. Kuna anga ya buluu ya mawingu meupe juu. Eneo linaonekana kuwa tulivu na la makaazi.

Nyumba au mjengo kadhaa katika eneo la mazingira ya nusu mjini au vijijini. Nyumba ya kati inaonekana kuwa na ghorofa ikiwa na rangi ya kahawia na paa nyekundu na ina madirisha makubwa. Kuna ukuta wa matofali au mawe uliozunguka eneo hilo ukionyesha mpaka wa mali. Juu ya ukuta, kuna tanki ya maji nyeusi jump halal kawaida katika maeneo mengi nchini Kenya kwa ajili ya kuhifadhi maji.

Eneo la mapumziko lenye bwawa la kuogelea. Bwawa hilo lina maji safi ya buluu na linazungukwa kwa skafu ya mawe ya kisasa. Kando ya bwawa kuna vitu vya kupumzikia vya bluu vilivyowekwa chini ya kivuli cha kihema.

Mabango ya matangazo ya biashara yaliowekwa barabarani. Bango kuu linatangaza huduma za malazi kutoka, ambazo ziko kwenye barabara ya ngong jijini Nairobi. Wanaeleza kuwa wanatoa hoteli ya apartmenti kwa malipo ya kila siku.

Jengo refu lenye makazi ya watu lenye ghorofa kadhaa. Limejengwa kwa muundo wa kisasa na lina rangi ya kujivunia nyeupe. Jengo linaonekana kua jipya au badala likibadilishwa kwa baadhi ya sehemu.

Jengo la ghorofa kadhaa lililoonekana kuwa la kibiashara au maakazi, lililoopo katika mazingira ya mijini, jengo, lina rangi ya kijivu na lina madirisha mengi, upande mmoja wa jengo na bango lingine ndogo lililoandikwa kwa mabano To Let , juu yake.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa, labda ikiwa Carrefour kutokana na bango lililoonekana wazi. Picha imepigwa kwa wima ikionyesha urefu wa eneo hilo. Kuna mabango kadhaa yaliyotundukwa juu.

Duka kubwa la bidhaa za ufundi wa zawadi, ambapo vitu mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na stendi. Tunaona mifuko ya mikono, iliyotengenezwa kwa ngozi au vitambaa vya mifumo wa kiafrika. Pamoja na mapambo, vinyango vidogo au vitu vingine vya sanaa au ufundi.

Duka kubwa la rejareja labda duka kuu supermarket au duka la jumla. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali na watu kadhaa wanaonekana wakitembea huko ndani ni kama wananunua. Taa ndefu za flouroscent zimewekwa kwenye dari. Hii inaonyesha mazingira ya ununuzi wa bidhaa ni kila siku.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja au supamaketi, ambapo bidhaa nyingi zimepangwa vizuri, kwenye rafu ndefu. Rafu hizo zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula vya makoko, vifurisho na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Zikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazouzwa. Njia kati ya rafu inaonekana wazi.

Duka kubwa la rejareja au maduka makubwa. Tunaona rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali hasa vipodozi au bidhaa za usafi wa kibinafsi kama vile spray , dawa za kunyunyizia. Mtu mmoja anaonekana akisukuma troli la ununuzi kando ya rafu. Picha hii inawakilisha shughuli za kila siku za ununuzi, ni maisha ya mjini.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuza vyakula hasa sehemu ya nyuma ya bidhaa za kuota na za delicatesi. Kuna friji kubwa za kuonyesha bidhaa zenye kioo, zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile nyama zilizokatwa, soseji na bidhaa zingine zinazohitaji kuhifadhiwa kwa baridi.

Duka labda supermarketi au duka la wanyama iliyo jaa bidhaa za chakula cha wanyama hasa chakula chaumbwa. Mifuko mikubwa ya chakula chaumbwa imepangwa chini kwenye rafu au standi. Na nyuma yake kuna rafu ndezu zilizojaa mifuko , midogo au vifurushi vya chakula chaumbwa na bidhaa nyingine zinazo husiana. Kuna ishara chache ju ya rafu.

Duka kubwa labda duka la jumla. Kipaumbele kimewekwa kwenye bidhaa zinazouzwa kwa kupunguza au matangazo maalum. Kama inavyoonekana kutoka kwenye mabango mengi mekundu yaliyoandikwa promo au bei ya kupunguza zilizotangazwa kuna marundo au mifuko mikubwa.

Safu ya baiskeli mbali mbali za watoto zilizopangwa ndani ya duka au eneo la biashara, zina rangi na ukubwa tofauti na bidhaa zina vikapu. Nyuma ya baiskeli kuna rafu za bidhaa nyingine, inaonekana kama sehemu ya duka la kuuza vifaa vya kuchezea au baiskeli.

Sehemu ya ndani ya duka ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zilizo karibu zaidi zinaonekana kuwa na chupa za vinywaji. Labda maji au soda zimepangwa kwa wingi.

Rafu zilizojaa bidhaa za chakula cha wanyama. Rafu zimepangwa kwa safu nyingi na zimejaa pakiti na mifuko ya chakula cha mbwa na paka. Kuna aina mbalimbali za bidhaa zinazoonyesha chaguzi tofauti kwa ajili ya lishe ya wanyama kipenzi.